Mtu aliyesimama ndani ya chumba kilicho na safu zilizohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali ikiashilia ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la ndani lenye safu zilizohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali vilivyochapishwa maandishi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya utanzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyochapishwa maneno yasomekayo "Baraka mbolea", vyenye ukubwa tofauti kama kilo kumi, kilo ishirini na tano na kilo hamsini. Ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo kwa ajili ya kilimo.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

Jopo la watu waliokatika eneo la ndani wakiwa wamevalia vifaa kinga kama vile barakoa, katika eneo lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi tofauti tofauti, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Watu walio katika eneo la ndani mfano wa duka lenye safu zilizohifadhi vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.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

Jopo la watu walio ndani ya chumba, kilichochapishwa bango kubwa lisemekalo "OSHO", ikiashilia kuwa ni duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji pembejeo za kilimo au dawa za mifugo.

Chupa yenye rangi ya zambarau iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya mbwa na maneno yasemekayo "mbwa mkuu, mifupa na viungo", ikiashiria ni dawa kwa ajili ya mifugo aina ya mbwa.

Eneo la ndani mfano wa chumba, kilichohifadhi vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyopangwa kwa ustadi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utunzaji wa pembejeo za kilimo.

Kifungashio chenye rangi nyeupe, kilicho egeshwa katika eneo la ndani, lililo zungukwa na vifungashio hivyo vilivyo pangwa kwa ustadi, ikiashiria ni vifungashio vilivyo hifadhi pembejeo kwa ajili ya kilimo.

Watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani lenye mashine ilio na vifungashio vyenye rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji wa pembejeo za kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mifugo aina ya kuku na maandishi yasomekayo kiboreshaji cha bloira, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa kwa ajili ya mifugo hao.

Mtu aliye katika eneo la ndani, mfano wa chumba chenye safu zilizo hifadhi vifungashio vya aina mbalimbali, kuashiria ni eneo la duka litumikalo kwaajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Mtu aliyechuchumaa katika eneo la ndani mfano wa chumba, lililohifadhi vifungashio vilivyopangwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuhifadhi pembejeo za kilimo.

Mtu aliye simama kwa kuegemea katika mazao aina ya kabichi zilizo vunwa na kukusanywa pamoja katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Sehemu ya shamba au bustani yenye mimea ya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya kibiashara.

Mtu aliye chuchumaa katika eneo la wazi mfano wa shamba lililo zungukwa na miti aina ya matunda ya mapapai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mazao aina ya vitunguu vilivyovunwa na kukusanywa katika safu zilizo nyooka, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na vifungashio pamoja na mazao, aina ya mahindi yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumiwalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la pilipili zilizokomaa kwa rangi nyekundu na kijani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa uzalishaji wa mazao haya ya biashara.

Watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya karoti, zilizohifadhiwa katika vifungashio kwa ustadi Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Eneo la wazi lililotengenezwa kwa ustadi, lililohifadhi mazao aina ya mahindi yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vyombo maalumu vyenye rangi ya bluu, vilivyohifadhi zao aina ya maparachichi yaliyovunwa na kuhifadhiwa humo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, akiwa ameshika mazao aina ya mahindi katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea hiyo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya, zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeinama katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao aina ya nyanya zilizokomaa kwa rangi nyekundu na kijani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mazao aina ya kahawa, katika eneo lililo wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao aina hiyo; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.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

Mkusanyiko wa mazao aina ya nyanya zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya mazao ya mananasi, yaliyoiva na kukomaa kwa rangi ya manjano na kijani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi, aliyeinama katika eneo la wazi, mfano wa shamba lenye mazao aina ya vitunguu maji; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoiiva kwa rangi nyekundu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Sehemu ya shamba ama bustani yenye mimea aina ya nyanya, zilizo komaa kwa rangi nyekundu na kijani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu waliobeba vyombo vilivyo hifadhi zao aina ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao aina ya karoti zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo na biashara.

Mtu aliye chuchumaa katika eneo lililo zungukwa na zao aina ya nyanya zilizo vunwa, na kukusanywa kwa pamoja ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao aina ya karoti zilizovunwa na kuhifadhiwa katika vifungashio, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi lililozungukwa na viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo lenye mkusanyiko wa mazao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo a wazi mfano wa shamba ikiashiria ni eneo, litumikalo kwaajiliya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mazao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliyeshika moja ya zao aina ya tikiti maji katika eneo la wazi lililozungukwa na mazao hayo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika chombo mfano wa beseni lenye zao aina ya kahawa katika eneo la wazi, lililozungukwa na miti ya zao hilo, ikiashiria ni shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao ya aina ya mahindi, yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji kwa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu aliye katika eneo lililozungukwa na miti ya mazao aina ya kahawa, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Watu walio katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mazao aina ya nyanya zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na ya kijani, ikiashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyechuchumaa katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao aina ya nyanya ikiashiria ni eneo la shamba ndio tumekalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa bustani au shamba lenye mimea ya aina mbalimbali iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashilia ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la nyanya zililovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji mazao haya ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao la kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji na uuzaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi wakiwa na vyombo maalumu vinavyohifadhi zao aina ya viazi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mkusanyiko wa mazao aina ya viazi, vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Sehemu ya shamba au bustani yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya kibiashara.

Sehemu ya shamba au bustani yenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya ya kibiashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya njano aliye katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mti aina ya zao la kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Mkono wa mtu uliyeshika moja ya mazao ya matango katika eneo mfano wa shamba la mazao hayo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliobeba vyombo maalumu vilivyohifadhi zao aina ya mananasi katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliyeshika mkungu wa ndizi, katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na migomba yenye mikungu ya ndizi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu aliye katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na miti yenye matunda aina ya mapapai, ikiashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu walio chuchumaa katika eneo mfano wa shamba au bustani lenye mimea aina ya nyanya, zilizokomaaa kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mkungu wa ndizi, katika eneo la wazi lililozungukwa na migomba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Watu waliosimama wakiwa wameshika mazao aina ya matunda ya maembe katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyechuchumaa katika eneo la wazi mfano wa shamba akiwa ameshika moja ya mazao aina ya matunda ya mapapai katika eneo lilozungukwa na miti ikiashiria ni eneo litumikalu kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika mazao aina ya viazi, katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo ilitumikalo kwa ajili ya uzalishaji kwa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, mfano wa shamba lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao aina ya vitunguu maji, vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Sehemu ya shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoota na kukomaa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu walioketi katika eneo la wazi lenye vifungashio vinavyohifadhi zao la kahawa, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyechuchumaa katika eneo la wazi mfano wa shamba, akiwa ameshika zao la vitunguu maji katika eneo lilozungukwa na mimea zao hilo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Watu walio katika eneo la wazi, mfano wa shamba lenye mimea, aina ya mazao ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Watu waliobeba chombo maalumu kilichohifadhi zao aina ya viazi vitamu katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na vyombo vilivyohifadhi mazao hayo, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Watu waliobeba vyombo maalumu vilivyohifadhi mazao aina ya mbogamboga, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba ama bustani lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya kibiashara.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, huku mabomba yakipitishwa katika safu hizo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliyotengenezwa na wakulima.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya zao la mahindi na matikiti maji. Ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la shamba lililogawanywa katika safu zilizonyoka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa pembezoni kama mfumo wa umwagiliaji uliotengenezwa na wakulima.

Jambo maalumu lenye umbo la duara lenye udongo wenye rangi ukiashiria rutuba, na mimea midogo ilioota yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lilitengenezwa na wakulima kwa ajili ya uoteshaji wa mimea.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

Watu waliochuchumaa katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya ikiashiria ni wakulima walio katika eneo hilo la shamba.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mazao aina ya mahindi, ikiashiria ni wakulima walio katika shamba hilo.

Eneo la wazi, mfano wa shamba au bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa pembezoni kwa miche hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliyowekwa na wakulima.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na mazao aina ya viazi vitamu vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni wakulima walio katika eneo hilo wakifanya uandalizi umezaa hayo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mmea aina ya zao la kitunguu maji. Ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la wazi, mkokoteni uliohifadhi mazao mbalimbali katika eneo lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya kibiashara.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

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea iliyoota n akuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mkulia alie katika eneo hilo la shamba.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

Mtu aliyesimama akiwa ameshika moja ya mazao aina ya matikiti maji katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao hilo ikiashiria ni mkulima aliyekatika shamba hilo akivuna mazao hayo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali.

Mashine mfano wa jembe iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Mashine ilio katika eneo la wazi lenye udongo wa rangi nyeusi ukiashiria rutuba yenye ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo kama vile kulima.

Mashine maalumu iliyo katikati ya safu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Mashine iliyo katika eneo la wazi, mfano wa shamba au bustani. Iliyozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uzaidizi wa shughuli za kilimo.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

Mashine yenye rangi nyekundu, iliyo katika eneo au sehemu ya shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine za kisasa zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.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

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu iliyokatika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi iliyo katika ya safu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalum kilicho katika eneo la wazi mfano wa shamba. Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine la kieletroniki, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni mashine maalum zitumikazo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu au shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi, iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba. Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, kama vile uoteshaji wa mimea.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi na nyekundu, iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Sehemu ya ndani ya mashine za kisasa zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyekatika chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine mfano wa jembe kilicho katika eneo la wazi mfano wa shamba likiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuri mbalimbali za kilimo.

Mashine yenye rangi ya njano na magurudumu yenye rangi nyeusi iliyo katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Mtu aliye katika chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu mfano wa majembe ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lenye vifungashio vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali, vilivyoegeshwa katika eneo la nje, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya chakula.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na mazao ya chakula.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

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi tambarare, liliyozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti, ikiashiria ni eneo kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lenye njia ndogo iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti; ikiashiria ni eneo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya msitu.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

Eneo la wazi, lenye chanzo cha maji mfano mto hutililishao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti, ikiashiria ni eneo la mandhari kwaajili ya msitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji katika mawe uliozungukwa na uoto wa asili kama vile: miti na vichaka ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya msitu.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

Eneo la wazi, lenye njia ndogo iliyozongwazongwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyoshikana, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya msitu.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi lenye njia ndogo, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya msitu.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

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumiako kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.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

Eneo lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni maboba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki.

Chombo mfano wa ndoo kilichohifadhi kimiminika mithili ya maji yenye mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibachi kuashiria ni vyombo vitumikavyo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Bomba maalumu lenye rangi nyeupe lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, kuachilia ni bomba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha hydroponi.

Eneo lenye mabomba yaliyotengenezwa kwa ustadi, yaliyopitishwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo lenye mabomba na vyombo maalumu vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba na vyombo vitumikavyo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.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

Eneo lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangiliwa kwa ustadi, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.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

Sehemu yenye mabomba yaliyopangiliwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba yatumikayo kwaajili ya kilimo cha haidroponi.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

Chombo maalumu chenye umbo mraba, chenye rangi nyeupe kilicho na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni chombo kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.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

Chombo maalumu chenye rangi mchanganyiko manjao na nyeusi, chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni chombo kitumikacho kwa ajili ya haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Bomba lenye rangi nyeupe lililotengenezwa kwa ustadi lenye miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Bomba lililotengenezwa kwa ustadi lenye rangi nyeupe lililo na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yaliyotengenezwa na kukusanywa kwa ustadi, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalum yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia.

Mabomba yaliyotengenezwa kwa ustadi yaliyopo katika eneo la ndani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibchi, kuashiria ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.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

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mabomba yaliyo na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Sehemu yenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangiliwa kwenye safu zilizo nyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashilia ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.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

Sehemu ya vyombo maalumu mfano wa mabomba vilivyopangiliwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani, ikiashiria ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la bustani au kitalu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mabomba au vyombo vyenye rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Mtu aliyevalia fulana yenye shika chombo mfano wa ndege nilichohifadhi ya maji akiwa pembezoni mwa bomba ni rangi nyeupe iliyopangwa kwa ustadi ikiashiria ni mabomba tumekaa kwa ajili ya kilimo cha haiponi.

Jopo la wanyama wa kufugwa aina ya ng'ombe wenye rangi mchanganyiko nyeusi na nyeupe, walio katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye uzio wenye chuma; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji kwa ajili ya viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na migomba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao kwa ajili ya viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na mazao aina ya uyoga, likiashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye kundi kubwa la mifugo aina ya ng'ombe wenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi, waliotenganishwa katika vizio vya chuma ikiashiria ni eneo litumikalo katika ufugaji wa viwanda.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

Watu walio katika eneo la wazi wanawashamba mfano wa shamba, ulizungukwa na mimea iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijiweni kibiti kuashiria ni eneo la shamba linatumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililozungukwa na kundi kubwa la vifaranga wa kuku wenye rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji kwa ajili ya viwanda.

Jopo la vifaranga wa kuku wenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi waliokatika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye vyombo kwa ajili ya chakula na maji likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani la kitalu au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mazao aina ya uyoga, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa uzalishaji wa mazao kwa ajili ya viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo gawanywa katika safu zilizo nyooka, zenye mimea aina ya kabichi, ikiashiria ni eneo la shamba likitumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mazao aina ya mananasi, yaliyokomaa kwa rangi ya manjano na kijani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Sehemu ya shamba au bustani kwenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Wanyama wa mifugo ainanya ng'ombe yenye rangi tofauti tofauti walio katika eneo la ndani lililo tengenezwqa kwa vizuizi vya chuma, vikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.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

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mifugo aina ya kuku na mayai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Mtu aliye katika eneo mfano wa shamba yenye mimea aina ya zao la nyanya zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo ulitukaalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Jengo la mifugo aina ya ng'ombe wenye rangi nyeusi walio katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa vizuizi vilivyotengenezwa kwa chuma, ikiashiria mimea ijulikane kwa ajili ya upigaji wa viwanda.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa kundi kubwa la mifugo aina ya kuku wenye rangi nyeupe, liliozungukwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya chakula ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.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

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lililozungukwa na kundi kubwa la mifugo aina ya kuku na vyombo kwa ajili ya chakula ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.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

Mtu aliyeinama katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea aina ya zao la nyanya ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao kwa ajili ya viwanda.

Kundi kubwa la mifugo aina ya kuku wenye rangi nyeupe walio katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji kwa ajili ya viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilinyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na mifugo aina ya kuku wenye rangi nyeupe na vyombo kwaajili ya chakula, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya ufugaji wa viwanda.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

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye kundi kubwa la mifugo, aina ya vifaranga vya kuku ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji kwa ajili ya viwanda.

jopu la mifugo aina ya mbuziVumbirhi mchanganyiko nyeupe na nyeusi walio katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi vyenye uzio waliotengenezwa kwa mbao na chuma, ikiashiria ni eneo litumiwalo kwa ajili ya ufugaji.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya uzalishaji wa mazao kwa ajili ya viwanda.

Eneo la wazi lililogawanyishwa katika safu zilizonyooka, huku mabomba yakipitisha mifereji katika shamba hilo kama mfumo wa umwagiliaji.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

Mtu akiyeshika bomba linalotenganisha maji katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika bustani hiyo.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

Bomba linalotiririsha maji katika eneo la wazi mfano wakiwa wanafanya kazi shamba, lenye udongo wenye rangi nyeusi, ukiashiria rutuba, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba na lillilogawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku bomba likipitishwa katikati ya safu hizo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shambani hilo.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

Bomba lenye rangi nyeupe inayotiririsha maji katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Huku mabomba yakipitishwa pembezoni mwa miea iyo. Kuashiria mfumo wa umwagiliaji katika shamba ilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku bomba lililopitishwa katikati ya safu za mimea hiyo, zikitiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.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

Eneo kubwa mfano wa shamba lililopandwa mimea aina ya miche ya mihogo huku mabomba yakipitishwe pembezoni mwa miche hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku bomba likipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yanayotilirisha maji kwa njia ya kunyinyiza, katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lilopitishwa pembezoni mwa mimea likitiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba hilo kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Bomba lenye rangi nyeupe, linalotiririsha maji katikati ya safu, katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi lenye canzo cha maji mfano wa mto au bwawa limezungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mandhari ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na milima na uoto wa asili kama vile, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo zungukwa na outo wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyo zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya watu au shughuli za mashamba.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyo zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti, iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya watu au shughuli za kilimo.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

Wanyama pori aina ya twiga walio katika eneo la wazi lililo zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, zilizo kauka na mti mkubwa mmoja. Ikiashiria ni eneo kwaajili ys hifadhi ya wanyama hao.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto ulizungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile; vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya msitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kama vile nyasi fupi na vichaka, ikiashiria kuwa ni mandhari kwa ajili ya makazi ya watu.

Kundi la wanyama poli aina ya twiga waliosimama katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde yaliyo zungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza mandhali kwa yahifadhi ya wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na milima yenye uoto wa asili yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye barabara iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka, vilivyotawanyika na kukauka; ikiashiria ni eneo ya mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyamapori aina ya simba aliyelala katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi zilizokauka, miti na vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa kubwa , lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari kwa ajili ya makazi ya watu au shunghuli za kilimo.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa kubwa lililo zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lenye barabara iliozungukwa na uoto wa asili, lenye ardhi yenye milima na mabonde, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.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

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika, nakutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya watu au shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto uliozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi nikiashiria ni eneo litokalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kama vile: nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji, mfano wa mto au bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari, kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.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

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au ziwa lililozungukwa na barabara zilizotengenezwa, pamoja na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mandhari kwa ajili ya makazi ya watu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare na milima inayoonekana kwa mbali na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto tulilishwa maji uliozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti kufanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye aridhi tambarare, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari kwaajili ya wakazi ya watu au shughuli mbalimbali za kilimo.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

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare iliyo zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo tawanyika kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya msitu au hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto lililozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka, nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye njia ndogo iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti. Ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utirirshao maji kwa utulivu uliozungukwa na uoto wa asili wa kijani kibichi kama vile: nyasi fupi na vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, ulio zungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka vilivyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.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

Kundi la wanyama wafugwao aina ya ng’ombe wenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi, walio katika eneo lililotengenezwa kwa vizuizi vya miti; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Mifugo aina ya mbuzi wenye rangi na ukubwa tofautitofauti waliokatika eneo la ndani lenye uzio uliyotengenezwa kwa mbao, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji.

Kundi lawanyama wafugwao aina ya mbuzi wenye rangi na ukubwa tofautitofauti, walio katika eneo la ndani lililo tengenezwa kwa uzio wa mbao kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu mfano wa koti lenye rangi nyeupe, aliye katika eneo la ndani lililozungukwa na mifugo aina ya kuku, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea au mazao mbalimbali kama vile: vitunguu maji, karoti na nyanya. Ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vyobo maalumu vyenye umbo la duara vyenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba na mimea midogo iliyoita na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo vitumikavyo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo 'mbegu za simlo' ikiashiria ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyo chapishwa picha ya mazao aina mbalimbali, kama vile kabichi na mbogamboga za majani, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na maandishi yasomekayo 'mbegu za simlo' ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.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

Jopo la watu waliyo katika eneo la bustani au kitalu waliyoshika vifungashio vilivyohifadhi mbegu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya upandaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapisha picha ya zao aina ya kabichi na maneno yasomekayo mbegu aina za simlo, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha kabichi.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

Mtu aliye simama katika eneo la ndani lenye safu zilizo hifadhi vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mabomba yaliyo pitishwa pembezoni mwa mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha mbegu.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

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko ya manjano na kijani kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na maneno yasomekayo "iei" mbegu, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.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

Eneo la wazi mfano wa bustani au shamba, lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, iliyozungukwa na mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

kifungashio kilichochapishwa picha ya mazao aina ya maharage na maneno yasomekayo "mbegu za kifalme", ikiashiria ni kifungashio kilichoifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la bustani au kitalu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea midogo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Eneo la wazi mfano wa mashamba lenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa kama mfumo wa umwagiliaji; ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyo chapishwa picha ya mimea ya aina mbalimbali kama vile nyanya, pilipili hoho na mboga za majani, ikiashiria ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Sehemu ya bustani au kitalu yenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ukiashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya kitalu au bustani yenye vyombo maalum vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuachilia ni sehemu iliyotengenezwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Sehemu ya shamba au bustani, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mazao aina ya nyanya kwa hoja na maneno ya semekayo mbegu za nyanya, ikiashiria ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu kwa ajili ya mbegu.

Vifungashio maalumu aina ya vikapu, vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali kama vile maharage, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu, kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani linatengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lenye mimea yoyote na kuchukua kwa rangi tofautitofauti kama vile rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu za kilimo.

Sehemu ya bustani au kitalu iliyotengenezwa kwa ustadi lenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria kuwa ni sehemu iliyotengwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya zao aina ya kabichi, na maneno yasomekayo kabichi, ikiashiria nikifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za "SIMLAW", ikiashiria ikifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya bustani au kitalu iliyotengenezwa kwa ustadi yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo walilotengenezwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyoka vilivyochapishwa picha ya mimea aina mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na maneno yasomekayo mbegu za simlo, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilicho chapishwa picha ya mazao aina ya nyanya na maandishi yasomekayo 'mbegu za kifalme', ikiashiria ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha zao hilo.

Vifungashio vilivyohifadhi mifuko ya aina mbalimbali vilivyoegeshwa katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea ya aina mbalimbali iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo "MBEGU ZA SIMLAW " kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Mtu aliesimama ndani ya chumba mfano wa duka lenye safu zilizohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo EA mbegu mchicha ikiashiria nikifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Wazi mfano wa shamba lililogawanyishwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kwa sheria ni eneo la shamba lijulikanalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maandishi yasomekayo mbegu za kifalme ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Mnyama wa kufungwa aina ya mbwa aliyelala katika eneo la nje ya chumba kilichotengenezwa kwa mbao mfano wa banda, lililoegeshwa katika eneo la wazi; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya tiba na chanjo kwa mifugo.

Wanyama wa kufuga aina ya mbwa, wenye rangi tofauti walio katika eneo lililotengenezwa kwa mbao mfano wa banda, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Kundi la wanyamapori aina ya twiga walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na jopo la watu mfano wa watalii, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Mnyamapori aina ya twiga aliyekatika eneo la wazi lililotengenezwa kwa ustadi, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mandhari ya uhifadhi wa wanyama hao.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

Mnyamapori aina ya twiga aliyetoa ulimi nje katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Manyama pori aina ya tembo aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na jopo la watu mfano wa watalii na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Mnyama pori aina ya tembo akinyweshwa maziwa na mtu akiwa ameshika chupa hiyo akiwa amevalia mavazi maalumu katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajilia ya uhifadhi ya wanyama hao.